Ni chumba ambacho kimepangwa meza na viti ambapo watu wataketi wakingoja mkutano ama darasa liki endelea pia kuna mlango na dirisha.

Ni ofisi ambayo iko na vipatalishi vinne na pia iko na vyombo ambavyo vinatumika katika vipatalishi na meza ambazo zimewekelewa hizo vipatalishi.

Kitabu cha wanafunzi wa kidato kidato cha saba ambacho kimenakiliwa; Longhorn Computer Science Learner's book grade 7 alafu kuna mchoro ambao umechorwa kwa hicho kitabu. Naam.

Kuna ubao, ambao umeandikwa herufi, kutoka a, mpaka mpaka z. Hizo herufu zimeandikwa kwa herufi kubwa, na herufi ndogo.